Bomba kubwa la maji lililovukwa juu ya mto wenye maji ya rangi ya tope ishara ya uchafu au mmomonyoko wa udongo. Bomba hilo linaonekana kuwa sehemu ya miundo mbinu ya kusambaza maji.

Wafanyakazi wa huduma kenya wakiwa kazini ofisini wote wamevaa barakoa na vazi rasmi ya huduma kenya. Wanaonekana wakitumia computer na vifaa vya ofisini ikionyesha mazingira ya kazi ya huduma kwa wateja au usaidizi wa raia.

Mchezo wa mpira wa mguu unaochezwa uwanjani, mbele ya watazamaji wengi, Mchezaji alikuwa na mpira amevaa jezi ya jani na kijani, akikimbia kando ya mstari wa uwanja huku mchezaji mwingine wa timu pinzani akiwa na jezi nyekundu na nyeusi akimfukuza.

Ndani ya watu waliovaa rasmi wakiwa mbele ya jengo la serikali. Mwanamke aliye katikati anayeonekana kuzungumza kwenye kipasa sauti. Amesimama nyuma ya jukwa lenye nembo ya Office of the Chief Justice Judiciary . Hii inaashiria kuwa tukio hili ni la kimahakama au ya kitaifa.

Mchezo wa mpira wa kikapu, ambapo wanariadha wa timu ya blue anajaribu kurusha mpira kuenda huko shini, akiwa amezingirwa na mchezaji wa timu nyekundu. Kuna watazamaji waliokusanyika kuangalia mechi hiyo.

Mtu amevaa kofia mbili za karatasi zenye maandishi kura kwa Moi na jogoo ikiwakilisha chama cha KANU cha Kenya. Kofia hizi ni za kampeni za uchaguzi.

Mahali pa huduma ya Kenya ya kuwasaidia wanadamu wenye wako na matatizo. Hapo ndani yake kuna watu wanafanya kazi wenye wanavaa sare tofauti tofauti. Wengine wanavaa suti na wengine wakivaa shati nyeupe.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu waliovaa mavazi ya kijani, wakionekana kuwa mashabiki wa Gor Mahia FC, wakisherehekea au wakielekea kwenye mechi, wengine wamepanda juu ya gari, aina ya matatu, iliyopambwa kwa maandishi ya picha

Mashabiki wa Kenya wakiwa kwenye uwanja wa michezo. Wamevaa mavazi yenye rangi za taifa: nyekundu, nyeusi, kijani na nyeupe, na mmoja wao amepeperusha bendera ya Kenya. Wanaonekana wakiwa wamesimama.

Kundi kubwa la watu waliovalia rangi za bendera ya Kenya nyekundu, nyeusi na kijani wanaonyesha msimiko na furaha pengine wakishangilia tukio la mchezo au sherehe ya kitaifa. Wanaume na wanawake wengi wanaonekana wakipiga makofi na kuonyesha shauku.

Tukio la kipekee la kumwasilia mheshimiwa rais wa Kenya, ambapo anaonyesha kitabu akiwa ameketi kwenye jukwaa la kuapishwa. Watu waliomzunguka ni maafisa wa mahakama na wageni waliokusanyika kushushudia tukio hili muhimu la kuapishwa kwa rais.

Viongozi kadhaa wakitembea nje ya jengo la serikali au ofisi. Kiongozi wa mbele kulia amevaa suti ya giza na tai nyekundi wakati kiongozi wa mbele kushoto amevaa shati nyeupe na tai ya mstari. Wanaonekana wakifurahi mazungumuko.

Wanaume watatu, mmoja akiwa amevaa sare ya serikali na wengine wawili wakiwa na vitambulisho. Inaonekana ni tukio la usajili au utoaji wa huduma rasmi kama vile utoaji wa kitambulisho cha taifa.

Watu walioketi kwenye majukwaa ya uwanja, wakiangalia tukio au mchezo, wengi wao wamevaa mashati mekundu, yenye maandishi ya KDF, ambayo huenda inaashiria kua ni hafla ya kijeshi, au tukio la kusherehekea jeshi la Kenya.

Maafisa wawili wa ofisi wakifanya kazi kwa kaunta ya huduma .Mmoja ameketi mbele ya kompyuta, na nyaraka mezani huku mwiningine akiwa amesimama nyuma akichambua mafaili. Kuna kioo.

Eneo la usajili au ukaguzi wa nyaraka za polisi, ambapo kuna watu watatu wakiwa wamekaa nyuma ya meza, na wako na vifaa vya kielektroniki kama laptopi . Jina police abstract linaonyesha upande wa kushoto na DcI good conduct upande wa kulia.

Watu watatu waliovaa mavazi rasmi wakishikilia ripoti au kitabu kilichoandikwa habari fulani. Mwanamke na wanaume hao wanatarajia kuwa viongozi au maarifa wakuu kwenye hafla rasmi inayohusiana na utoaji au uzinduzi wa ripoti.

Wachezaji wa mpira wa miguu, ambapo wachezaji wawili wanashindana kupata mpira angani, mchezani wa blue anaonekana kuruka ili kufikia mpira, wakati mchezaji wa njano anajaribia ili kulazimisha au kuipiga mpira wa miguu.

Watu waliovaa mavazi rasmi wakiwa kwenye ofisi za huduma za umma, inaonekana kama ni kituo cha huduma kwa wateja. Watu hawa wanaonekana wakifurahia mazungumzo au shughuli za kazi, mbele kuna kompyuta na laptop na bango hilo nyuma kuna maneno yanayohusiana na huduma za umma.

Mchezaji wa riadha akifanya jaribio la kuruka umbali mrefu kwenye uwanja wa michezo, anaonekana akiwa angani na amefika hatua ya kuruka. Huku hakimu, watazamaji na wasaidizi wakiwa nyuma kwenye viti.

Mtu mmoja aliyeketi akiwa amevaa suti ya rangi ya buluu akiwa mbele ya kamera na watu kadhaa wakiwa wamesimama nyuma yake katika ofisi. Inaonekana kama mtu aliyeketi anajitayarisha kwa ajili ya picha rasmi.

Mchezo wa mikono, unaendelea kati ya timu mbili za wanawake, mchezaji aliyevaa sare nyeupe anaonekana akiwa na mpira, na anajaribu kupita baina ya wachezaji wawili wa timu pinzani, waliovaa sare za blue , watazamaji wanaonekana kwenye sehemu ya nyuma ya uwanja wakifuatilia mchezo.

Watu watatu wakiwa kwenye ofisi, wanaonekana kwenye kikao au mazungumzo ya kibiashara au kiserikali. Kuna bango nyuma linaandika Huduma Kenya ambalo ni huduma za serikali za Kenya zinazotoa huduma kwa wananchi.

Watu wanne wakihudhuria hafla ya kusaini mkataba au makubaliano rasmi. Watu wawili wameketi wakisaini nyaraka wakati wawili wengine wamesimama wakisaidia au kushuhudia mchakato huo.

Shabiki wa timu ya soka ya Gor Mahia, wamevalia mavazi ya kijani na nyeupe, rangi ya timu hiyo, na mmoja wao anashikilia skafu iliyoandikwa Gor Mahia, wakionekana wakiwa uwanjani, wakishangilia kwa furaha.

Tukio rasmi pengine la makabidhiano ya ripoti au hati muhimu. Watu waliopo wamevaa mavazi rasmi na mmoja anashikilia jalada la rangi ya buluu mbele ya kipazasauti wakionekana katika mazingira ya serikali au ofisi ya umma.

Mchezo wa kandada kati ya timu mbili zinazovaa jezi za kijani na nyeupe buluu. Inaoneka kuwa ya mechi ya ligi kuu ya Kenya. Inahusiana timu maarufu ya Gor Mahia FC na AFC Leopards. Uwanja umejaa mashambiki wengi waliovaa rangi za timu zao.

Ofisi ya Huduma Center nchini Kenya. Kuna wahudumu walioketi kwenye counter wakiwa na computer , na baadhi yao wamevaa barakoa. Wateja wawili wamesimama wakihudumia. Kuta kimeandikwa Huduma Kenya na kauli mbinu huduma bora.

Kampeni ya amani inaonyesha ujumbe wa I STAND FOR PEACE kutoka kwa Hon R achel Shebesh . Inaonyesha msisitizo wa amani hususan ,kueleweka tarehe naye mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili kumi na saba ambayo ilikuwa siku ya uchanguzi nchi Kenya kauli mbio MAMA NAI JENGA NAI.

Kikundi cha watu waliovaa sare nyepu na suruali au sketi nyeusi wakiwa wamesimama mbele ya jengo lenye alama ya Huduma Kenya. Huduma Kenya ni taasisi ya serikali ya Kenya, inayotoa huduma za uma kwa wananchi kwa njia ya haraka na yenye ufanisi.

Hafla rasmi ya kuapishwa kwa jaji au afisa wa serikali. Mtu aliye katikati ameshika kitabu ishara ya kuapa uaminifu kwa taifa au kuteleza majukumu kwa udhaifu. Pembeni kuna maafisa wengine waliovaa mavazi rasmi huku bendera za Kenya zikiwa nyuma.

Kundi la watu limepiga picha ya pamoja, mbele ya jengo la mahakama maalum za mizizo chini ya indara ya mahakama. Wengi wao wamevaa sare za taasisi, wakionekana kama wafanyikazi au washiriki wa tukio rasmi la mahakama.

Watu wakielekea mbele ya mazugomzo au taarifa rasmi ikionyesha nembo ya office of the chief justice ya Kenya. Hii inaashiria kuwa ni maafisa wa mahakama au watumishi wa idara ya mahakama wakiwasilisha taarifa ya umma au vyombo vya habari.

Mwanamke akiwa uwanjani akiwa ameshika scarf yenye maandishi Bandari FC na kuvaa shati la timu hiyo. Inadhihirika kuwa ni shabiki wa timu ya Bandari football FC , ambayo ni club ya mpira wa miguu nchini Kenya.

Watu wengi wakiwa wamekusanya nje ya kituo cha Huduma Centre kilichopo GPO Nairobi , wengine wamesimama kwenye foleni ,uku baadhi wamekaa sakafuni wakisubiri huduma jengo lina nemba ya Huduma Centre.

Mume na mwanamke wamefika kwenye mahali ya Huduma. Kuna mfanyikazi mwenye anavaa sare ya Huduma anataka kumsaidia hao watu. Huyo mwanaume anavaa shati na suti ndani yake.

umati wa mashabiki waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali wengi wao wakiwa kwenye sare ya michezo wakishangili kwa furaha katikati kuna mtu ambaye bango lenye maandishi khwakola hii ni hali ya uwanjani au kwenye tamasha la michezo

Kikosi cha wachezaji wa soka waliovaa sare za timu ya Alaska wakifurahia na kushangilia uchezaji wa wao uwanjani, wanaonekana katika uwanja wa michezo, huku baadhi wakivaa vazi la mazoezi ya rangi ya njano, na wengine wakiwa wamevaa sare rasmi za timu.

Watu wakiwa wamepanga foleni nje ya ofisi ya uhamiaji . Watu hao wanaonekana kuwa wanasuburi huduma kama vile koba au kuchukua pasipoti vidhali za kusafiri au huduma zingine za uhamiaji.

Kundi la watu waliovalia mavazi meusi na bidhaa yao rasmi wakiwa na furaha uku wakishikilia bendera ya Kenya na maua. Wanaonekana wakisherehekea ushindi wao, mafanikio fulani.

Uchezaji wa voley ball ukiendelea ambapo mchezaji mwenye jezi ya kijani, yenye nambari kumi na tano, anajaribu kuwapiga wachezaji watatu walioko upande mwingine wa wavu. Waliovu jezi za rangi nyeupe, na nambari ya sita na mbili, na mwingine ambapo hana number inayoonekana.

Kundi la mashabiki wa soka waliovaa jezi za kijani za timu ya Gormahia maarufu. Wamevalia nguo za kijani zenye nembo ya Sportpesa wadhamani wa timu hiyo.

Ofisi ya hudumu za umma ambapo watu wanaohudumiwa kuna meza za hudumu zenye alama za nssf service , sha service na treasury services . Wateja wameketi wakisubiri au kupewa huduma na wahudumu walioketi nyuma ya dawati

Mwanamke aliye katika kikao rasmi cha tume ya huduma ya mahakama, akizungumza mbele ya kipaza sauti, kuna bendera ya Kenya nyuma ya nembo GSC ukutani, inaonekana ni mahojiano au mchakato wa utenzi wa wajaji au maafisa wa mahakama.

Mechi ya kandanda kati ya timu mbili, mchezaji aliyevaa jezi ya blue na nyeupe, nambari ya ishirini na nne anayoonekana akidhibiti mpira uwanjani, karibu naye mchezaji wa timu oinzani aliyevaa jezi ya njano.

Watu wakiwa wamesimama kwenye foleni ndefu. Wengi wao wakiwa akina mama na watoto. Inaonekana kuwa ni eneo la huduma ya kijamii. Huenda ni kituo cha afya au eneo la usajili.

Timu ya taifa ya mpira wa kikapu ya Kenya, maarufu kama Kenya Morans, wamevaa sare nyeupe zenye jina Kenya wakiwa wamesimama msitari mmoja waende wakisikiliza wimbo wa taifa kabla ya mechi kuanza, bendera ya Kenya inaonekana nyuma pamoja na maandishi ya Kenya.

Tukio rasmi la kikatiba ambapo rais wa Kenya, Uhuru Kenyatta anaapa mbele ya jaji mkuu wa Kenya Martha Koome na mtu mwingine aliyebeba kitabu cha dini au katiba tukio hili inaashiria kuapisha wa rais.

Shabiki wa timu ya Gor Mahia FC wakiwa wamevalia jezi za kijani kwa nyeupe wakiwa na bango la jina ya timu yao. Wanapiga kelele kwa furaha wakishangilia timu yao kwa nguvu na uzalendo mkubwa.

Mechi ya kandanda. Mchezaji aliye vaa jezi nyekundu anaonekana akiwa na mpira akizungukwa na wachezaji wa timu pinzani waliovaa jezi za manjano au brown . Uwanjani kuna mashabiki wengi wanao tazama kwa makini.

Pasipoti mbili ya Kenya. Pasipoti ya zamani ya Kenya ya rangi ya giza kushoto inaandikwa Republic of Kenya . Pasipoti ya kielektroniki. Hii passport ya Jumuiya ya Africa mashariki rangi ya buluu kwa kulia ikiwa na nembo ya EAC ya alama ya chip ya kielektroniki.

Mtu akizugumza mbele ya maadhimisho ya mahakama kuu ya Milimani, sehemu ya idara ya civil division mahakama ya madawa. Mtu huyo anatumia kipasa sauti na anaonekana amevaa suti ya rangi ya buluu na shati la rangi ya nyepesi.

Mtu aliyevaa suti akiwasilisha jambo mbele ya watu walioketi. Wengine walioketi wamevaa fulana nyekundu. Nyuma kuna alama inayoonyesha huduma za birth and death certificate , vyeti vya kuzaliwa na vifo pamoja na bango linalosema Transforming Public Service Delivery .

Mkutano wa kisiasa au maandamano ya kampeni. Watu wanashikilia mabango ya chama cha PNU, Party of National Unity na kauli mbiu, "Kazi iendelee." Hii inaashiria uungaji mkono wa chama hicho.

Eneo la huduma ya ushauri au usajili ambapo kuna meza moja iliyoandikwa "Info Desk" na watu kadhaa wakiwa wameketi wakifuatilia au kusubiri huduma. Watu wawili wameketi pembeni mwa meza wakifanya kazi.

Kundi la mashabiki wa mchezo wa mpira wa miguu wakifurahia na kuunga mkono timu yao uwajani. Wengine amevaa koti za timu zao na baadhi wana vuvuzela mikononi ,wanaonekana katika sehemu ya viti vya mashabiki.

Kikosi cha wachezaji wa soka waliovaa jezi za rangi ya njano au blue wanaonekana wakiwa katika mzunguko labda wanajiandaa kuanza mchezo au kufanya mazoezi ya kuimarisha mshirikiano au ushirikiano wa timu.

Watu wakiwa foleni ndani ya ofisi ya serikali baadhi wanahudumiwa dirishani huku wengine wameketi wakisubiri huduma. Kuna askari amesimama katikati akisimamia utaratibu. Hii ni hali ya kawaida katika ofisi kama ya huduma za usajili.

Mwanamume akiwa kwenye dawati la taarifa, akizugumza na mfanyakazi wa taasisi. Wote wawili wamevaa barakoa ishara ya kufuata taadhari za kiafya. Mwanamume huyu ana kofia nyekundu na barakoa yake imelegezwa chini ya kidefu.

Mtaro mkubwa wa udongo uliochimbwa, labda kwa ajili ya kuweka miundo mbinu, kama mibomba ya maji au nyaya za umeme, maji yamejikusanya ndani ya mtaro huo yakionyesha uwezekano wa mvua au mfereji duni ya maji.

Kikundi cha watu wakiwa katika tukio la kisiasa au ofisi ya serikali. Mwanaume aliyevaa shati jeupe anaonekana akimkabidhi mwanamke barua au hati fulani huku mwanamke huyu akibeba mtoto mdogo aliyevaa kanga ya blue .

Shabiki wa timu wa TUSKER FC wakiwa kwenye uwanja wa michezo. Wamevalia fulana za jano zenye maandishi ya tusker na wanaonekana wakishangilia kwa furaha. Wengine wameinua mikono na simu.

Ambapo mtu mmoja aliyevaa suti ya rangi nyeupe na msumari mwekundu anaonyesha jambo fulani kwenye karatasi iliyopo kwenye meza kwa mtu mwingine aliyekuwa karibu naye. Watu wengi wameimama pembeni wakitizama.

Mafungo mengi ya vitambulisho vya taifa vya Kenya vilivyowekwa juu ya meza. Kila fungo kimefungwa kwa kutumia rubbers na vitambulisho hivyo vinaonekana kuwa tayari kuchukuliwa na wamiliki wake.

Watu wawili wanawake wakifanya kazi au kujifunza kwenye computer ndani ya chumba cha darasa au ofisi, mmoja akionekana kuonyesha au kufundisha mwingine nyambo kwenye screen ya computer , wengine wanaonekana nyuma wakifanya kazi zao pia.

Mchezo wa mpira wa miguu inaonyesha wachezaji watimu mbili tofauti. Mmoja wakiwa amevaaa vazi la rangi ya jano na wengine walikua wamevaa vazi jekundu wakicheza wakionekana wakipiga kichwa mpira.

tukio rasmi ambayo mwanaume aliyevaa suti ya manjano anakabidhwa hatimiliki ya rangi nyekundu kwa mwanamke aliyevalia mavazi ya kihafla ya mahakama au ya kitaluma , tukio linaonekana kuwa la kitaifa au la serikali

Mtu mmoja akiwa amevaa suti na mwingine amevaa sare ya timu ya soka ya KDF, wamekubaliana kwa mikono huku mtu wa suti akimkabidhi sare ya mchezaji, inaonekana ni tuo la kumwasilisha rasmi au kutambulisha mchezaji mpya.

Kundi cha mashabiki wakiwa wameketi jukwaani wakiwa na furaha na wakipeperusha bendera ya Kenya wamevalia mavazi yenye rangi za bendera ya taifa na wengine wakishikilia mabangilio.

Mwanamke aliyevaa suti ya samawati akiwa kwenye kika rasmi mbele ya nembo ya Judicial Service Comission JSC ya Kenya, anaonekana kua katika mahojiano au mkutano wa waandishi wa habari, maandhari na mavazi yanaashiria ni tukio la kiserikali au mahakama.

Dawati la kutoa taarifa ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye viti vingi vya kungojea. Dawati hilo limeandikwa Huduma Center likiwa ni wahuduma waliovaa sare. Ni sehemu ya utoaji huduma kwa wananchi.

Mfereji ya maji yenye ikona bomba kubwa la chuma au saruji linaloelekeza kwenye kisima cha mviringo kilichoengwa kwa mawe au saruji ,kisima hiki kimezungushiwa uzio wa wayo uku mazingira ya karibu yakiwa na miti na vichaka .

Eneo la huduma ya polisi katika ofisi za Huduma Kenya. Mtu mmoja ameketi nyuma ya dawati akitumia kompyuta na kuvaa barakoa. Sehemu hio ina rangi za kung'aa za nyekundu.

Kundi kubwa la mashabiki wa soka waliovaa mavazi ya kijani na wakiwa na furaha wakiunga mkono timu yao. Mtu aliye katikati amevaa sare ya kijeshi na kijani na nyeupe na anashikilia bango lenye maandishi We now need Manyiga .

Bila mashabiki wa mchezo wa soka wakiwa kwenye viti vya uwanja wa michezo. Wanaonekana wakifurahia na kushangilia. Wengine wakiwa na vuvuzela na mikono juu kuonyesha shangwe zao. Wengi wao wamevaa nguo za timu ya Ghana.

Shabiki wa soka waliokusanya uwanjani, kati yao kuna mtu aliyechora mwili wake kwa rangi ya kijani na nyeupe, ambapo ni rangi ya timu yao wanaounga mkono, wengine pia wamevaa mavazi ya timu hio.

Dawati la taarifa ndani ya jengo la Huduma Center. Dawati hilo limeandikwa maneno ya kijani information desk na lina nembo ya Huduma Kenya. Dawati hili hutumika kuwahudumia wananchi wanaohitaji msaada au maelezo kuhusu huduma mbalimbali.

kituo ya la usajili au mahojiano katika ukumbi wa ndani mtu mmoja mwanaume amesimama anaweka saini au akijaza fomu kwenye meza huku mwanamke aliyevaa sare rasmi akiwa ameketi upande wa pili akimsaidia au kumuongoza

Umati wa watu waliokusanyika, wengi wao wakiwa na hisia za furaha na shangwe, kwa mikono yao juu, inaonekana ni tukio la hadhira kama mchezo wa soka, au sherehe fulani.

Kikosi cha wachezaji wa mpira wa miguu wakimshukuru na kuonyesha shukrani kwa mashabiki waliokuwa wakitazama mchezo uwanjani. Wachezaji wamevaa sare za timu ambayo ni rangi ya njani na giza huku mmoja akiwa amevaa sare nyekundu.

Wengi waliokusanyika katika sehemu ya hathira, labda katika uwanja wa mchezo au hafla ya wazi. Mwanamke mmoja amesimama kati akiwa amevaa shati la rangi za Kenya Airways , huku watu wengine wakiwa wameketi nyuma yake.

Tukio rasmi la kuapishwa. Mwanamke aliyekatikati amevaa mavazi ya majaji na anahapa kwa kushika kitabu mbele ya jukwaa lenye nembo ya serikali ya Kenya. Pembeni yake wapo watu wawili waliovaa mavazi rasmi.

Mtu mzee ameketi nyuma ya meza na laptop mbele yake, akiwa katika sehemu iliyo chini ya hema. Watu wengine wamebaki mstari nyuma yao. Inaonekana kama wanangojea huduma ya usajili. Hii ni sharia mchakato wa usajili au utoaji wa huduma za serikalini.